Hapa tunaona kifaa spesheli ambacho kinatumika katika ukulima ambapo kinatumia mchanga na maji na kumeesha mimea ndani yake, na tunaona mbao, nyasi na miti tofauti tofauti katika sehemu hii.

Hapa tunaona vifaa spesheli ambazo hutumika haswa kupanda mimea. Mkulima uchagua hii aina ya ukulima kwa sababu huchukua nafasi ndogo sana katika upandaji na kwa aina nyingi za mimea.

Katika hili shamba, tunaona vifaa spesheli ambavyo wakulima wengi huvipenda kwa sababu havitumii nafasi kubwa katika shamba. Vifaa hivi havitumiki udongo, ila maji tu, na mimea hupandwa ndani na kuleta mavuno mengi.

Katika shamba hili tunaona mmea wa aina ya ndizi umepandwa kwa mpangilio mzuri sana na pia umenawiri na kuleta mavuno mazuri na ya kupendeza sana. Katika hili shamba hamna magugu ambayo husababisha magonjwa au kuleta mavuno mabaya.

Katika hili shamba tunaona mimea tofauti toafuti, kama vile, sukuma, nyasi, miti, ndizi, pia vifaa spesheli ambazo zinanyunyizia maji mimea hii ili kuwa na afya nzuri.

Hapa tunaona nyasi zikiwa zimepandwa kwa mpangilio safi sana. Vifaa spesheli ambazo zinanyunyizia maji kila mmea ili kuwezesha kuwa na afya nzuri. Tunaona pia kuna mawe.

Katika shamba hili tunaona kuna mimea ya aina ya mahindi, ambayo imenawiri vyema sana. Kando tunaona kifaa spesheli ambacho kinasambaza maji katika shamba hili. Maji haya husaidia mimea kumea vyema, na kukua na afya nzuri.

Katika shamba hili, tunaona kifaa spesheli ambacho kinasaidia kusambaza maji, ili kuwezesha mimea kunawiri vyema, na kupata mazao mazuri, tunaona kuna miti, na pia kuna nyasi.